Hili ni eneo la biashara lililoandikwa MPesa na Airtel Money, pia lina jokovu nje na kuna wazee wawili waliokaa. Mmoja amevalia kofia ya walau, shati ya samawati, na mwengine kofia nyeusi na shati ya rangi ya machungwa.

Haya ni mandhari ya kibiashara. Kunaonekana pikipiki ikiwa imeegeshwa nje ya duka. Kwenye mlango kuna rangi ya kijani iliyoandikwa M-Pesa. Pia kuna chupa za maji zinazoonekana na vifaa tofauti tofauti vya kuuzia dukani. Kuna jokofu lililo onekana likiwa na vinywaji ndani

Haya ni madhari ya biashara. Kunaonekana vyombo vya kitamaduni vinayouzwa. Kuna shanga, kuna viondo kuna vibeti vidogo na kuna mkebe mdogo unaoonekana juu ya meza.

Hii ni maandhari ya biashara, kuna duka moja linaandikwa Mpesa Mvita SMM. Nje kuna ndoo ya rangi ya kijani, kuna kreti kadha wa kadha za chupa ya soda, kuna maji yaliyopangwa na kuna chapa kwenye jokofu iliyoandikwa pepsi.

Ni magari yaliyoegeshwa, yanaonekana yakiwa ndani kwenye kiwanda. Kuna gari la rangi nyeupe, nyekundu na jeusi. Mwisho kabisa, kuna chapa inayoonekana iliyo na rangi ya chungwa.

Hili ni eneo la biashara. Kuna maduka mbali mbali kama ya M-PESA na la vipuri vya magari. Kuna mtu anaonekana akiwa ameketi akiwa anatabasamu. Kuna baiskeli mbele mwa duka la M-PESA , na kuna fridge inayo onekana ikiwa na vinywaji na iliyo na chapa la COCACOLA .

Kuna gari lililo barabarani la aina ya Suzuki lenye chapa KDH 990J. Kando kuna kianzo cha miti. Pia kuna geti kubwa ya rangi ya samawati. Anga inakuwa safi.

Kuna mtu mwenye asili ya kiamerika, ameshikilia ufunguo wa gari kwa mkono huku akipeana kwa mwanamme wa asili ya Kiafrika. Amevalia koti la rangi nyeusi na shati la rangi nyeupe. Kando kunaonekana gari la rangi nyekundu.

Mstari wa magari yameegeshwa kwa mpangilio mzuri kando kando ya barabara, yenye alama nyeupe. Mwanga wa jua unaangazia upande wa kushoto, ukionyesha vivuli kwenye lami. Gari leupe limo katikati ya mengine yenye rangi ya giza. Jengo la ghorofa linaonekana kwa mbali upande wa kulia. Mandhari yote inaonyesha utulivu wa jioni au asubuhi.

Kuna bango la matangazo lililo la rangi nyekundu lililoandikwa, 'Jubilee self insurance cover bora medical cover for your inpatient needs from as low as 6200 bob per annum. Benefits: maternity cover last expense benefits'. Kuna msichana aliyechorwa aliyevalia shati ya nyeupe na rinda la rangi ya kahawia.

Hii ni risiti ama invoisi ya Good Conduct. Imeandikwa majina Mary Nyambura Wanjiru na namba yake ya kitambulisho ambayo ni 37582655. Ina logo ya Kkenya, na ina tarehe ya ilipochukuliwa, ambayo ni tarehe 17 Novemba mwaka 2022.

Hii ni taswira ya biashara. Kuna maduka yanaonekana. Kuna mtu mmoja anaonekana kwenye duka aliyevaa suruali ya rangi ya samawati na shati lililokuwa na michoro. Kuna rangi ya kijani inaonekana na nyeupe kwenye duka. Kuna chapa iliyoandikwa na rangi nyekundu, Base .

Hii ni biashara ya ndizi ambazo zimetandikwa kwenye gunia. Zina rangi tofauti zingine zina rangi ya mnajano iliyokelea zingine hazijakolea kando kuna tray za mayai.

Hii ni sarafu ya karatasi ya Kenya ya noti ya elfu moja. Kuna Mzee Jomo Kenyatta, kuna logo ya bendera ya Kenya, kuna jina lililoandikwa, "Patrick Njoroge Governor", na pia kuna jengo la ICC.

Kuna mkono ulioshika sarafu ya noti ya shilingi ya Kenya ya elfu moja. Imechorwa mzee Jomo Kenyatta. Kuna mkono mwingine unaoonekana ukiwa umeshikilia simu aina ya Nokia ikiwa imeandikwa, Give Kenya shillings 200 cash to. Na hapa inaonekana ni dukani.

Kuna watu watatu waliosimama wakitazama kifaa cha teknolojia inakisiwa kuwa simu. Wanaangalia wakiwa na sasa watabasamu kwa nyuso zao. Wawili ni wanaume na mmoja ni msichana. Kuna magari yanayoonekana yakiwa yameegeshwa kando, na majumba ya rangi nyeupe.

𝐻𝑎ya ni mandhari ya biashara. Kuna watu wengi wanaonekana wakiwa wanatembea huku wakiwa na shughuli zao. Kuna mazulia yaliyoanikwa na manguo yaliyoanikwa. Kuna mtu anayefanya pia biashara ya kuuza miwa. Kuna wanawake wengine wanaonekana wakiwa wamesimama wakiwa wameshikilia viuno.

Kuna magari ya rangi ya manjano na meupe yakiwa ndani ya jengo la kiwanda. Moja ya gari liko mbele na linaonekana halijakamilika, huku sehemu ya mbele ikiwa wazi. Sehemu ya dari inamuundo wa bati na taa kubwa zinazosaidia mwangaza wa ndani. Katika nyuma ya jengo kuna magari mengine ambayo yanaendelea kukusanywa. Mandhari yote yanaashiria shughuli za kifundi zinazoendelea kwa utaratibu.

Haya ni mandhari ya dukani, kwenye rafu kuna mitindi iliyopangwa. Kuna chapa iliyoandikwa "ROYAL FRESH", kuna boxi pia zilizopangwa vizuri.

Kuna magari yaliyoegeshwa kwenye uwanja ambao upo nadhifu na una nyasi ya rangi ya kijani. Gari hizo zina rangi tofauti kuna rangi nyeusi ya samawati na nyeupe. Moja linaonekana likiwa na mlango wazi. Kuna watu wanaonekana wakiwa wamesimama.

Hii ni bango ya matangazo ya Bima Rahisi, Fast and Easy Insurance. Imeandikwa, Safeguard Your boda with an affordable Third Party Cover for 6 months at only Kenya shillings 2500. Ina mchoro wa pikipiki mbili, moja ikiwa imebeba mtu, ingine ikiwa inatembea bila.

Hizi ni sarafu za noti ya Kenya ya shilingi elfu moja, ambapo zimeshikiliwa kwa mkono. Nyuma kuna kibodi ya kompyuta. Pesa hii imechorwa jumba la KICC, na pia ina logo ya Kenya.

Hiki ni kibandiko cha Azio Insurance Agency. Kina chapa iliyoandikwa kwa rangi ya manjano Motorbike Insurance. Pia ina maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe na nyekundu inayosema, "One Year TPO ksh.4000 na 6 Months ksh.2500." Ina picha ya pikipiki ya rangi nyeusi na kofia ngumu ya rangi ya samawati.

Hii ni sarafu ya Kenya ya noti ya shillingi elfu moja, inachapa iliyoandikwa Kenya ina jengo la KCC pia ina nambari za uchapishaji ambayo ni 694603.

Kuna karatasi ya tangazo ya kampuni ya Anziano Insurance Agency, ina chapa iliyoandikwa kwa rangi nyekundu inayosema "COVERBORA MEDICAL INSURANCE: An Affordable Inpatient Only Medical Health Insurance Cover." Ina picha iliyo na wasichana wawili, mmoja anakisiwa kuwa ni daktari na mmoja kuwa mgonjwa, pia ina mikono iliyochorwa ikiwa imeshikana, na mtu mmoja aliyevalia shati ya samawati.

Hiki ni kibao cha matangazo cha kampuni ya Imana, kuna pikipiki iliyochorwa ikionekana ikiwa imeanguka na imevunjika. Ina maandishi yanayosema, Motorcycle Insurance, We Have Two Category Psv Bodaboda and Private.

Kuna mikono miwili inayoonekana mkono mmoja ukiwa unapeana mwingine funguo ya gari kwenye meza ya rangi ya kijivu kuna karatasi iliyoekelewa gari juu na kalamu inaonekana walikua wameandikishana ili wanunue gari.

Hili ni bango la tangazo. Msichana aliyechorwa mwenye anaonekana kuwa na uchungu amevalia shati ya kijani na suruali ya rangi ya kijivu na nyeusi. Bango hili linachapa lililoandikwa hashtag ,"we don't alot data. Your safety our priority."

Hizi ni sarafu za shillingi ya Kenya. Kuna sarafu nyingi zilizo ekwa mahali pamoja. Kuna ya shillingi ishirini, shillingi kumi na shillingi kumi na tano. Moja imechorwa mzee Jomo Kenyatta.

Hii ni taswira ya biashara. Kuna mitindo inayoonekana iliyopangwa. Kuna msichana mmoja anaonekana aliyevalia koti lililokuwa na chapa ya Daima. Kuna mama mmoja nyuma yake, wote wanaonekana wakiwa wanachagua.

Haya ni mandari ya sokoni kuna nyanya, vitunguu na viazi ambavyo vimeharibika vimepangwa kwenye mbao na gunia, kuna ndoo inayoonekana ya rangi nyeusi ikiwa inang'inia.

Kuna gari aina ya "nissan" lenye rangi nyeupe ndani ya kiwanda. Kando kuna sehemu ya kutupia takataka ambayo ni ya rangi nyekundu iliyoandikwa chronic waste . Pia kuna paneli ya sola inayowasha taa za mwanga.

Kuna lori ya kijani lililoegeshwa, linaonekana kuwa lori hii inasaidia wakulima kusafirisha bidhaa zao ambazo ni vitunguu kwenye soko. Kijana mmoja ameonekana kwenye lori, aliyevalia barakoa na koti jekundu. Mama mmoja pia anaonekana, akiwa amevalia kofia nyeupe na barakoa, akiwa anatazama kwa umakini.

Haya ni mabuga yaliyopangwa kwenye meza ya mbao kuna ya rangi tofauti, kuna yenye rangi ya maziwa rangi ya kijani na rangi ya manjano, kuna gunia lenye rangi ya pinki linaloonekana kwa mbali.

Hii ni sarafu za kenya za noti ya shilingi mia moja. Zimechorwa Mzee Jomo Kenyatta, na zimeandikwa, "Banki Kuu ya Kenya, Central Bank of Kenya." Zina logo , ambayo ina simba mbili mikuki mbili na ngao. Shilingi mia moja, "The First President of Kenya ," Mzee Jomo Kenyatta. Pia ina chapa iliyoandikwa JB1150 157.

Haya ni madhari ya biashara hasa sokoni. Kuna vyakula aina ama mboga aina tofautitofauti zilizotandazwa kwenye meza. Tuna viazi, tuna mahindi mabichi, tuna karoti, tuna tomato , maembe, ndizi na kabeji. Watu wanaonekana wakiwa kwenye shughuli zao.

Hizi ni sarafu za karatasi ya pesa ya Kenya zimeshikiliwa kwa mkono. Kuna noti ya elfu moja, mia tano na mia zimeandikwa Kenya. Kuna kalamu inaonekana kwenye meza na waya ya stima nyeupe.

Hii ni bango ya matangazo ya kampuni ya Mayfair Insurance imeandikwa maandishi kwa rangi nyeupe yanasema, New blog alert: Comprehensive guide choosing the right insurance policy in Kenya. Pia kando ina mfumo wa simu ama tableti ambayo imeandikwa maneno hayo na chini kabisa ina bendera zenye nchi tofauti tofauti.